Mwanamke mmoja aliyevaa vazi marefu na matandiko kichwani, amesimama kwa ujasiri katika eneo lenye uhaba wa maji. Amezungukuwa na madumu mingi ya rangi mbalimbali yakipangwa chini yakiwemo ya njano, kijani na meupe. Watu wengine wakiwemo watoto wanaonekana kwa nyuma, wakishugulika na madumu hayo, katika mandhari ya kijiji chenye ukame.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye tundu dogo la maji, kwenye eneo lenye miamba na udongo wa kahawia. Mwanamke moja amevalia shati jeusi na siketi yenye miramba akitumia sahani kuchota maji kwenye chombo cha majano. Mwanamke mwingine ameinama akishika chombo kingine cha majano. Mahadhari ya nchi kavu na jua lina waka yakionyesha ungumu na upataji wa maji.

Muuguzi, amevalia koti jeupe la mahabara. Anadunga sindano kwa mtoto mchanga, aliyeshikiliwa na mamake aliyevaa kofia ya rangi kijani, na michoro. Sindano inaonekana ikizingiwa kwenye mkono wa mtoto. Kwa nyuma, kuna meza ya mbao yenye sanduku ya majano. Yenye maandishi, KOJAK SAFETY BOX, na vifaa vingine vya matibabu. Watu wengine na mandhari ya kijani vinaonekana.

Watu wawili wanapambana na mafriko makubwa wakijaribu kusukuma pikipiki ndani ya barabara iliyofunikwa kabisa na maji ya matope inayotiririka kwa kasi. Mmoja anasukuma kwa nyuma huku mwingine akiendesha. Pikipiki hiyo yenye magurudumu ya manjano kando ya barabara eneo lote limefurika na miti ya kijani inaonekana kwa umbali.

Chupa ya virutubisho vya madini ya chuma aina ya Iron plus kutoka kampuni ya Doctor's Recipes, inakifuniko mwekundu na imejaza vidonge mweupe vya mboga sitini, lebo ya rangi ya manjano na nyekundu inaelezea kuwa virutubisho hivi vina Vitamin C,Folate na Vitamin B ambavyo husaidia kuongeza madini ya chuma, kutengeneza seli nyekundu ya damu na kuongeza nguvu mwilini.

Mwanamke amaevaa mavazi ya kitamaduni lenye shanga za rangi. Ameketi kwenye kiti cha mbao akishikilia mtoto wake haya amefunikiwa na kitambaa chenye madoa mekundu na meupe , mtaalamu wa afya ameketi mbele yake amevalia koti jeupe ,barakoa na miwani, akishika chupa ndogo na sindano. Wawili hao wamepatana kwenye eneo kame lenye udongo wa rangi ya kahawia na miti michache.

Mama mmoja ameketi kwenye kiti cha hospitalini na kuvalia gauni ya bluu. Anamtazama kwa upendo mtoto wake mchanga. Anabeba mtoto huyu kwa uporo ambaye amelala kwa amani akiwa amefungwa kwenye blanketi nyeupe. Wako katika chumba chenye vifaa vya matibabu katika mandhari tulivu ya wodi ya hospitali.

Vitu vingi vimeandaliwa yatatokea chini kwenye ardhi ya udongo. Kitambaa chekundu na cheusi kimetandikwa. Na juu yake kuna sahani mbili zenye vitu mbalimbali. Kwenye sahani moja kuna vitu vionekanavyo kama vipande vya nyama au mizizi na chupa ya maji nyeusi. Kwenye sahani nyingine kuna majivu, sigara, chupa ya dawa nyekundu na vitu vingine visivyoeleweka. Karibu na vitambaa kuna makwakwa ya nazi, mayai mawili na vipande vya miti.

Mkulima aliyevaa suti kamili ya kujikinga dhidi ya kemikali nanyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Amebeba tanki la kijani mgongoni, anatumia bomba kunyunyizia dawa kwa ukungu juu ya mimea ya kijani. Shamba linaonekana kuwa kubwa na limepandwa kwa mistari katika mazingira ya kilimo cha kisasa.

Chupa ya virutubisho vya kampuni ya NatureMade vyenye vidonge laini vya kutafuta vya madini ya chuma, chupa hii venye iko ya lebo ya manjano vina vidonge sitini yenye ladha ya raspberry, lebo inaelezea kwa kina kipimo ina miligramu kumi na nane, cha chuma na vitamin c.

Rundo la chupa nyingi ndogo za kioo, zilizojazwa unga unga wa rangi ya kahawia. Chupa hizi zimefungwa kwa ufuniko wa chuma ya kifedha uliotawanyiwa bila kuekelewa juu ya kitambaa chenye michoro. Chupa hizi zinaonekana kama dawa za unga au sindano au virutubishi viliyofunganishwa kwa ajili ya matumizi ya tabibu.

Tangazo la kibiashara la kliniti ya miti shamba iitawayo Maasai Herbal inaonyesha picha za tiba asili kama vile mbegu za tikitiki maji, mboga na asili. Upande mwingine kuna kino na mche likitwagwa mimea na dawa. Inajumuisha nambari ya simu kwa ajili ya kupata maelezo zaidi kuhusu tiba hii ya asili.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la kikazi juu ya shati la rangi nyingi anatabasamu huku akipanga vizuri visanduku vya dawa kwenye rafu. Rafu hizo zimejaa bidhaa za dawa zilizopangwa kwa utaratibu kama vile Bactafyte mixture na Menoplus . Kando yake bango la kiafya ukutani linaonyesha maelezo kuhusu ugonjwa wa homa ya mwili.

Kisanduku na chupa ya dawa ya Azithromycin ya maji ajili ya matumizi ya kumeza. Lebo lenye rangi nyeupe na zambarau inaonyesha wazi kuwa kipimo chake ni miligramu mia mbili kwa kila milimita tano. Dawa hii ni ya ladha ya cherry na imetengenezwa na kampuni ya Zydus . Ni dawa inayopatikana kwa maagizo ya daktari pekee.

Mkono wa mtu ukiwa na pete ya fedha kwwnye kidole cha pete hukishikilia chupa mbila za dawa au chanjo, chupa hizo ni za kioo, na zina vifuniko vyeupe na vina lebo vyenye maandishi kama maandishi haionekani vizuri, chupa moja inaonekana ikiwa imeunganishwa na sindano au inajianda kutumika na sidano.

Hii ni bidhaa ya virotofisho yenye madini chuma, iitwayo Ferrous Sulphate Iron . Tunaona chupa nyeupe yenye kofia nyeupe pamoja na sanduku jekundu na jeupe la bidhaa hiyo. Kwenye ufungaji kuna maandishi yanayoonyesha kuwa hii ni High Potency Iron, na ni vidonge mia moja na ishirini. Chini ya sanduku kuna vidonge viwili vyeusi vidogo, yenye umbo la pembe tatu, vikionyesha jinsi vidonge hivyo vinaonekana.

Chupa nyeupe ya vidorobisho vya madini ya chuma aina ya Iron Chelate kutoka kampuni ya Well Vita ina mfuniko mweundo na ina jumla ya vidonge 60. Lebo inaelezea kuwa vidorobisho hivi vinasaidia kupunguza uchovu wa kulengea na pia vinachangia katika uundaji wa seli nyekundu za damu. Ina alama ya uhakikisho wa ubora.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevaliaavazi kamili ya kujikinga, suti za njano na barakosa za gesi, wanashughulika kwa uangaligu na kemikali hatari, moja anashikilia dumu jekundu lenye alama ya hatari ha kibayoligia, huku mwenzake akifunga konteina lingine. Wanafanya kazi hii karibu na matanki makubwa na mabomba katika mazingira ya kiwanda.

Tunaona bidhaa za virutubisho vya afya. Katikati kuna sanduku jeupe lililoandikwa Core Supplement Pack na Planet 3 . Juu yake kuna glasi ya maji. Kulia kwa sanduku kuna vidonge vya rangi mbalimbali vilivyotawanyika, vikiwemo vya njano, nyeupe, nyeusi na vinyekundu, pamoja na viunganisho vya vidonge vya aina mbili za pakiti. Bidhaa hizi zimewekwa juu ya sehemu safi nyeupe.

Katika kliniki ya meno mwanaume ameketi kwenye kiti maalum akichunguzwa. Kuna madaktari wawili wa meno. Madaktari wote wamevalia sare za buluu ,barakoa na glovu. Mmoja wao ameinama na anamfanyia matibabu huku daktari mwingine akitabasamu na kuonyesha ishara ya vizuri kabsa kwa kidole gumba. Mwanaume huyu amefunikiwa shingoni na kitambaa cha zambarua. Nyuma yao kuna vifaa mbalimbali ya matibabu ikiwemo taa maalum ya duara inayong'aa.

Tunaona mwanamke, huenda muuguzi au mama akimhudumia mtoto mchanga ndani ya kiatamizi cho wazi. Mwanamke huyo amevalia nguo ya hospitali na anaonekana mwenye umakini mkubwa anaposhughulika na mtoto. Nyuma yake kuna kiatamizi kingine chenye mtoto mwingine ndani yake, ikionyesha kuwa hii ni ward ya watoto wachanga hospitalini.

Ndani ya chumba cha matibabu chenye giza dakitari wa meno anamuhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti na dakitari aliyevalia glavu, anatumia kifaa kinachotoa mwangaza mkali wa blue , ndani ya kinywa chake kinacho funguliwa . Mwangaza huo unamlika meno na sehemu ya ndani ya kinywa, kuonyesha mchakato wa matibabu ya kisasa ya meno.

Kituo kidogo cha kusambaza maji kilichojengwa na matofali ya buluu na kuta za rangi ya krimu na buluu. Juu yake kuna bango lenye nembo ya maandishi. Wanawake kadhaa wamekusanyika karibu na kituo hicho wakijaza maji kwenye vyombo vya manjano na vyeupe. Mwanaume mmoja amesimama karibu na kituo, akivaa shati la miraba na suruali ya kahawia. Ardhi ina udongo wa rangi ya kahawia na mazingira yanaonekana kuwa ya ukame.

Wanafunzi kadhaa waliovalia fulana za njano na barakoa, wananawa mikono yao kwa makini kwenye kituo cha homa kilichojengwa kwa zenge. Kituo hicho kina mifereji mingi iliyopangwa kwa mistari na vipande vya sabuni, vimewekwa juu yake kwa matumizi. Mwanafunzi aliye mbele kabisa amebeba begi la kijani manjaro katika mandhari ya kuonyesha mazingira ya shule.

Ni ndani ya clinic ya meno na daktari wa kike akiwa amevaa vifaa vya kikamili vya kazi ikiwemo kofia ya blue , barakoa, miwani maalumu yenye taa anaendelea kumuhudumia mgonjwa kwa makini, mgonjwa aliyevaa miwani nyekundu akijikinga amefungua kinywa chake tayari kwa matibabu katika mazingira ya kitaalum na usafi.

Kundi kubwa la nzige limevamia eneo la mashambani wakiruka kila mahali na kuwazunguka watu wawili. Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya blue anaonekana akitabasamu na kufurahia tukio hilo la maajabu. Mtu mwingine aliyevaa hoodie nyeupe anajaribu kuwapeperusha kwa mikono huku akipambana nao katika mandhari ya uvamizi mkubwa wa wadudu hao.

Kikundi cha watu kimekusanyika pamoja nje kwenye mkutano wa mahabara kwenye duara katika eneo la wazi wengi juu ya viti vya plastiki na wengine kwenye benchi. Mwanamke mmoja amesimama katikati akisungumza na kuongoza kikao. Huku waliohuduria wakimsikiliza kwa umakini. Umati ya watu wamevalia pakora na nyuma kuna jengo kuashiria ni mkutano wa kijamii.

Kwenye meza ya soko la wazi, kuna maonyesho ya dawa za kienyeji, marundo makubwa ya mizizi mkavu na magomba ya mti imetandazwa juu ya kitambaa cheupe. Karibu yake kuna mitungi kadhaa ya plastiki ilyojaa mbegu na dawa za unga pamoja na panga na vyombo vingine kama ndoo za blueband . Mandhari inaonyesha biashara ya miti shamba sokoni.

Mtaa wa mji umejaa maji ya matope na kufanya usafiri kuwa ngumu sana, mwendesha pikipiki aliyevaa kofia anajaribu kupita huu gari jeupe la bajaji zikiwa zimekwama na kuzama kwa kiasi kwenye maji hayo ,hali hii inaonyesha hali kubwa ya mvua kubwa ikikatisha shughuli za kila siku.

Eneo kubwa limefurika maji machafu ya rangi ya udongo na kusababisha msumbufu mkubwa. Magari mingi ikiwemo gari ya kijani kibichi ya la kubeba mizigo yamekwama na kuzama kwa kiasi kikubwa kwenye maji hayo. Kwa nyuma, kuna mabasi na majengo yanayoonyesha ni eneo la mjini iliyoathiriwa na mafuriko.

Watu wawili dakitari wa meno na mgonjwa, wako kwenye chumba cha matibabu. Dakitari amevaa koti jeupe miwani na taa kichwani, anafanya uchunguzi ndani ya kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalumu cha matibabu, amevaa nguo zenye rangi mbalimbali na barakoa imeshushwa kidevuni. Dakitari ana glavu nyeupe mikononi, na wote wawili wanaonekana ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na vifaa vya matibabu.

Maafisa wawili wa polisi, mmoja akiwa amevalia sare ya kujificha na mwingine sare za kaki. Wanasimama wakiangailia shughuli ya ubomoaji ukiendelea. Tingatinga kubwa la manjano, inaendelea kubomoa sehemu ya jengo na kuwacha rondo kubwa la vifusi vya mawe na mabati. Karibu na eneo hilo, jengo jingine refu la makaazi bado imesimama imara, huku angani, ikiwa na buluu na mawingu machache.

Vifaa vya matibabu au vipimo vya kimaabara vimewekwa pamoja, kuna masanduku mawili yaliyofunguliwa yakionyesha pakiti ya plastiki zenye ampuli ndogo ya kioo zilizopangwa kwa mstari, chupa ngogo ya kioo yenye rangi nyeusi imesimama katikati, vifunganishio vyote vina rangi nyeupe na njano, vikionyesha kuwa ni picha za aina moja.

Chupa nyepesi ya virotubisho vya vitamini D3 imelala ubavuni na hivi donge vingi vya jeli vya rangi ya manjano vimetoka na kutawanyika mbele yake. Lebo ya rangi ya machungwa inaonyesha ni vidonge vya nguvu ya juu vyenye uwezo wa 2000 na vinasaidia kuimarisha mifupa. Chupa ina majumla ya vidonge laini 120.

Jengo la hospitali la kaunti la Homa Bay limezungukwa na maji mengi na mafuriko. Inaonyeshana hali ngumu ya mazingira. Mlango kuu wa hospitali unaonekana pamoja na viti vya magurudumu vilivyowekwa karibu na mlango. Hema ya blue ni nyeupe imesimama upande wa kulia. Ikiwa imezama kidogo kwenye maji. Maji yanakisia mawanga na mimea ya kijani inaonekana kwenye kingo.

Chupa ndogo yenye upeneko mwekundu imesimama ikiwa na machaji ya manjano ndani yake. Kwenye chupa hiyo kuna maandishi yanayoonyesha sampuli ya mkojo, maambukizi na utafiti wa viumbe vidogo. Karibu na chupa kuna matunda matatu madogo ya rangi ya samawati yaliyopangwa wasafu vivimo. Pembeni kuna vidonge vitatu vikundu vya mviringo vimepangwa malalo. Vitu vyote viko juu ya eneo jeupe lisilo na vitu vingine.

Ndomi ya plastiki yenye mfuniko mweupe imejaa kinywaji cha rangi nyeusi. Kwenye domo hilo kuna kibandiko cheupe chenye maandishi makubwa ya blue inayosomeka Epilepsy Medicine yaani dawa ya kifafa. Lebo inaelezea kuwa ni dawa ya mitishamba inayotibu aina zote za kifafa na ina maelekezo ya matumizi pamoja na namba za simu ya mawasiliano zaidi.

Mkulima akiwa amevalia hoodie nyeusi ili kujikinga ametembea pale shambani huku akinyunyizia dawa kwa kutumia tangi ya buluu aliyebeba mgongoni. Ananyunyizia kwa ukungu dawa hiyo kwenye mimea changa iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mazingira ya shamba yana ukungu wa asubuhi na mimea mirefu inazunguka ikionyesha mandhari ya kilimo.

Daktari wa meno amevalia miwani maalum na barakoa anachunguza kinywa cha mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno daktari ana glovu za blue na anashikilia vifaa vya meno vifaa vingine vya meno viko karibu naye chumba kina kuta za rangi ya manjano na kuna kadhaa vimepangwa nyuma dirisha inaonekana kutoa mwanga hafifu.

Kikundi la watu wengi, wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cha blue kinachoonekana kama tangi la maji au kituo cha kusafisha maji. Mwanamume mmoja mweusi aliyevaa suti nyeusi anashikana mkono na mwanamume mzungu aliyevalia suti ya kijivu. Wanaonekana kushiriki katika tukio rasmi labda uzinduzi. Chini yao kuna ndoo kadhaa za manjano. Zinaashiria shughuli za kuchota maji.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga mkavu wa jangwa, mwili wake umelegea ikionyesha dalili za uchovu mwingi na inawezekana amekufa, bado amebeba tandikio na mfuko wa rangi wa redi mgongoni mwake. Mazingira yote ni wa mchanga tupu ikonyeshana hali ya kugombwa na ukame.

Mhudumu wa afya wa kike akiwa amevalia barakoa na aproni nyeupe anasimama chini ya hema akitayarisha sindano. Anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano kwa uangalifu akionekana kuandaa chanjo. Kwa nyuma watu wengine wanaonekana wakisubiri katika kutoa wengine wanafanana na kampeni ya utoaji wa chanjo kwa umma.

Kwenye kituo cha mradi wa maji kinachoitwa Boya Water Project watu wanachota maji , mwanamke mmoja anajaza dumbo lake la njano kutoka kwenye bomba kupitia dirisha la bluu . Mwanaume mwingine aliyevaa barakoa anasimama karibu akisubiri zamu yake. Madumo mengine ya njano yamepangwa chini na tenki kubwa jeusi la maji lipo juu ya paa ya jeengo hilo.

Hili ni eneo la maafa lililojaa na vifusi vingi vya jengo lililoporomoka. Watu kadhaa, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za bluu na helmeti ngumu, wanaonekana wakichunguza kwa kuchimba kwenye magofu hayo. Hii inaashiria kuwa ni shughuli ya uokoaji au ya kuondoa vifusi baada ya ajali kubwa, kama vile kuporomoka kwa jengo. Mazingira yanaonekana kuwa mazito yenye umakini mkubwa.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari, yaani suti za njano na barakoa za gesi, wanashughulikia macontainer ya kemikali kwa uangalifu. Mmoja anamiminia akimininikia kutoka kwenye dramu la bluu kuingia kwenye pipa kubwa jeusi, huku mwenzake akimsaidia. Wamezungukwa na macontainer mengi ya plastiki katika mazingira yanayoonyesha shughuli za kiwandani.

Mtu aliyevaa suti nyepesi ya kujikinga na glovu za manjano akipuliza dawa kwenye mimea iliyopandwa shambani. Amebeba kifaa kikubwa cha kupulizia chenye rangi ya kijani kilicho mgongoni mwake. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu. Na nyuma yake kuna miuti au mimea mingine. Mwanga wa jua unaonekana ukipitia kiasi kwenye dawa anayopulizia.

Mwanaume mwenye miwani na koti jeupe la maabara akiwa amevalia glovu nyeupe ameketi kwenye dawati akifanya kazi ya maabara. Anaandika kwenye drafti kubwa iliyofunguliwa mbele yake. Kwenye dawati kuna vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo kompyuta, mashine ya kupimia na chupa za sampuli za damu. Bakuli ndogo lenye vitu vya rangi mbalimbali liko upande wa kushoto.

Lori kubwa la mizigo limepinduka ubavuni kando ya barabara likiwa limezama kwa kiasi kwenye maji ya matope yanayotiririka kwa kasi. Watu kadhaa wanasimama na kutembea kwa shida kwenye mafuriko hayo ,wakitazama eneo la ajali kwa mshangao. Kwa mbali vibanda vya soko na gari jingine vinaonekana.

Wataalamu wawili wa meno mwanaume na mwanamke wakiwa wamevalia sare maalum barakoa na glovu za blu wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno . Mwanaume anatumia kifaa cha meno kutazama kinywani mwa mgonjwa huku mwanamke anashikilia kifaa kingine cha kufionza mate na kuangaza taa. Mazingira ya chumba ni mweupe na masafi yakionyesha kliniki ya meno .

Tangazo la dawa ya mitishamba kutoka kwa Ahaska Herbal Medicine Group . Dawa hio inaitwa Albaa Mujarrabu. Inasemekana kutibu matatizo mbalimbali ya kiume kama vile kuongeza mbegu na kuimarisha misuli ya uume. Picha ya chupa ya dawa inaonyesha maelezo ya matumizi. Tangazo linasoma dawa linapatikana Tanga mijini na inatoa namba ya simu ya mawasiliano.

Bidhaa za mimea zilizopangwa kwenye uso wa treni nyeupe, chupa moja ina kioo na kifuniko ya majnano imejaa unga ya rangi ya kahawia. Ina maandishi Tiba Herbals research na bei yake. Kuna chupa mbili ndogo za mafuta kila moja ikiwa na maandishi Research Powerful Oil . Vilevile kuna sabuni mbili za rangi ya kijani zilizofunikiwa na karatasi zikiwa na ujumbe unaoeleza kuwa ni sabuni ya kuoga yenye nguvu za kutibu.

Chupa ya virutubisho vya madini ya chuma aina ya Easy Iron kutoka kampuni ya Country Life. Chupa hii ya kioo cha kahawia inavidonge tisini vilivyopangwa utumiaji wa mboga. Lebo inaelezea kua, kila donge kina miligramu ishirini na tano za chuma. Akina gluten ni laini tumboni na husaidia kuongeza nguvu mwilini.

Chupa tatu za virutubisho vya lishe zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya kijani njano. Kila chupa ina lable yake yenye maelezo kuhusu bidhaa. Chupa ya kwanza kutoka kushoto ni ya rangi ya kahawia, chupa ya pili inafuata ni ya rangi nyeupe, chupa ya tatu kutoka kulia ni ya rangi nyeupe. Zote zinaonekana kuwa virutubisho vya vitamin D3 lakini kutoka kampuni na fomu tofauti.

Pakiti mbili nyeupe za dawa za tembe za Antra na Lume Patina zenye jina la chupa la Lumba Pen. Kila pakiti ina sanduku la dawa na muundo wa pembe tatu za blue na kijiwe. Chini yake kuna pakiti mbili za vidonge zilizotokana kwenye masanduku hayo. Moja ina vidonge sita juu ya upango kwa safu na vingine imeanza kutumika ikiwa na maelezo ya ziada ya dawa.

Daktari mmoja aliyevaa koti jeupe la kikazi na barakoa, anasimama akimwelekeza mgonjwa wake jinsi ya kukaa tayari kwa ajili ya sindano la chanjo, anamshika bega akionekana kumtoa wasi wasi ,mgonjwa aliyevaa shati la mraba na kofia ameketi hapa kwa tunaona mgongo wake, tukio hili linafanyika nje chini ya eneo lenye paa.

Tunaona eneo kubwa lililogubikwa na mafuriko kubwa sehemu kubwa ya ardhii imezama ndani ya maji yenye rangi ya kahawia, huku miti na vichaka vichache vikionekana ikiwa zimezingirwa na maji barabara au njia ndefu yenye rangi ya udongo unapita katikati ya maji hayo huku sehemu zake zikiwa zimefunikwa. Juu kuna anga mawingu ikionyesha hali ya hewa iliyosababisha mafuriko.

Tunaona chupa nyeupe ya plastiki ya vidonge kwenye yake nyeupe, kuna maandishi meusi yanayo someka wazi yani vidonge kwa ajili ya ngono, chini ya maandishi hayokuna misimbo mieusi juu ya maandishi makuu kuna nambari pia tarehe nyuma ya chupa hii kuna chupa nyigine kadha za vidonge zilizo fifia zikiashilia kuwa hii ni sehumu ya mukusanyiko

Katika chumba cha hospitali, wazazi wapya wanatazama mtoto wao kwa upendo, baba yao amebeba mtoto huyo aliyevalia kofia nyekundu na kofia ya krismasi, mama aliyevaa nguo za kulalai aza pinki, ameketi kando yao, ikionekana kuwa kuna furaha na shukrani kwa zawadi yao ya krismasi.

Katika wodi ya hospitali, mwanamke mwenye nywele fupi zenye rangi ya kahawia anainama akimpa bidhi mama mchanga kwa ikito ya vitu. Mama huyo mchanga ameketi kitandani, akiwa amebeba mtoto wake mchanga aliyefunikwa kwa blanketi jekundu na jeupe lenye miraba. Mwanamke huyu amevaa sweta nyeusi na gauni la njano. Anashika vifungushio ambavyo vinaonekana kuwa ni nguo na vitu vingine vya mtoto.

Chupa tatu za virutubisho za calcium kutoka kwa kampuni tofauti zimepangwa kwa pamoja. Bidhaa hizi ni za NatureMade, Eucalyptus na Garden of Life . Kila chupa inaelezea faida zake kama vile kusaidia kuimarisha mifupa na kupunguza hatari za osteoporosis . Bidaa za Garden of Life ni ya asili na inatokana na mimea.

Madaktari watatu wamevalia sare za upasuaji za rangi ya buluu na nyeupe, pamoja na barakoa za upasuaji. Wanafanya upasuaji wakiwa wamekusanyika karibu na mgonjwa ambae haonekani wazi mikono yao imevalia glove nyeupe na wanaonekana wakishughulikia mgonjwa kwa umakini mkubwa. Bidhaa za upasuaji zinaonekana kutoka juu.

Mkusanyiko wa dawa za asili umepangwa mbele ya chati ya anatomia ya binadamu. Bidhaa hizo ni kama vile Deja, Gambue na Likoni. Ziko katika ufunganisho vya maumbo na rangi tofauti. Lebo zao zinaelezea kuwa zinatibu matatizo mbalimbali kama kusia ya kwa umbile na kuondoa maumivu, zikiwa ni bidhaa za miti shamba.

Watu wawili wanatembea ndani ya maji yenye matope iliyofurika eneo ya makazi, mtu mmoja amevaa nguo zenye mchoro na amebeba kitu kama fimbo begani mwake, mwingine amevaa nguo ya kahawia na anatumia fimbo kumsaidia kutembea majini. Majengo yaliyojengwa kwa mabati utuo za miti zilizoningua yanayoonekana kuzunguka eneo hilo. Anga ni safi na inaonekana jua.

Mwanaume aliyevaa combination ya kijani na kofia nyeupe anatumia kifaa cha kutoa sabuni ya maji kinachowekwa ukutani. Anasimama kando ya saruji ya sinki kunawia mikono katika eneo linaloonekana kuwa la umma kama vile choo au shule. Mabonga ya maelekezo ya usafi yamebandikwa ukutani yakisisitiza umuhimu wa kunawa mikono.

Tunaona mwanamke mchangamfu mwenye tabasamu pana akiwa amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki au kituo cha tiba. Ana nywele za rastasa na amevalia fulana ya kijivu yenye nembo ya huduma ya afya pamoja na suruali ya jeans . Mkononi mwake anashikilia vifaa viwili vinavyotumika kwa masaji au tiba ya viungo. Kimojawapo cheusi kinachofanana na mashine ya masaji na kingine chekundu na cheusi chenye mpambo mrefu.

Eneo hili ni la ajali ambapo moshi mzito unapanda juu angani, kutokana na moto mkali. Moto huo unaonekana kuwa kwenye gari kubwa au lori, ukijificha ndani ya miali ya moto. Umati wa watu umekusanyika karibu na eneo hilo, wakishuhudia tukio hilo la hatari. Ardhi iliyo mbele ni kavu na yenye nyasi.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ya blue na barakoa anampatia chanjo mtu aliyeketi mbele yake. Mtu anayepokea chanjo ambaye pia amevaa barakoa amekunja mkono wa shati lake na anatazama chini wakati anadungwa sindano. Tukio hili linafanyika ndani ya hema kubwa ambapo watu wengi wanaonekana wakisubiri zamu yao ya kwa nyuma.

Tunaona ndani ya kliniki ya meno ikionyesha wataalamu wawili wa meno wakihudumia mgonjwa. Kushoto wa mwanamke, huenda ni daktari wa meno, amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya bluu, akifanya kazi kwa umakini mkubwa kwenye mdomo wa mgonjwa. Kulia kwake mwanaume mwingine aliyevaa nguo za upasuaji za kijani na barakoa anasaidia katika utaratibu huo. Nyuma yao kuna vifaa maalum vya meno pamoja na skrini ya kompyuta.

Chupa nyeupe ya dawa imesimama wima wima juu ya meza ya kahawia, ina ufuniko mweupe unaofunguwa kwa utaratibu wa usalama, nembo yake refu ina kijani kubwa sgm, inatangazwa kuwa bidhaa hiyo ni asili kwa asilimia mia moja, chupa inaonekana kuwa mpya na haijafunguliwa.

watalamu wawili wa meno wakiwa wamevalia sere nyeupe, barakoa na ya buluu wanaudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, moja anatumia vifaa vya kusafisha meno huku mwingine akitoa msahada, vifaa vya meno viko karibu nao, chuma kina makabari mweupe yenye vifaa mbali mbali kio kidogo cha mviringo kiko ukutani.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya waridi na chuchumaa akiteka maji safi kutoka kwenye bomba la umma. Anatazama kwa tabasamu maji yakitiririka na kujaza dumu kubwa la njano lililowekwa ndani ya beseni. Kwa nyuma nguo zimeanikwa kwenye kamba karibu na nyumba ya mabati chini ya anga ya blue .

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia suti kamili nyeupe za kujikinga na barakoa wanafanya usafi wa kina ndani ya ofisi. Mmoja anakuta kaunta kwa kitambaa cha ng'ano huku mwingine akitumia kifaa ya kunyunyizia dawa kusafisha eneo la viti vya kusubiria. Mazingira ya kisasa ya ofisi yanaonyesha umuhimu wa usafi na usalama.

Katika kituo linaonekana kama ni campaign ya afya aliyevaa kofia ya buluu anampa mtoto vitone vya dawa mdomoni. Mtoto huyo ameshikiliwa na msichana huku watu wengine wamevalia vizubao vya njano ambao ni wahudumu wakisimama kando wakishuhudia tukio hilo la utoaji wa chanjo wanaotoa kwa jamii.

Chupa ya dawa ya rangi meusi na mfuniko wake wa dhahabu imelala pembeni. Vidonge vingi vyekundu vimetawanyika kutoka kwenye chupa hio. Vidonge vingi bado viko ndani ya chupa na kimoja kiko juu ya mfuniko. Karatasi nyembamba ya kupimia imeenea kutoka kwenye chini ya kushoto kuelekea katikati ikiwa na mistrai ya rangi mbalimbali. Kila kitu kimewekwa juu ya meza ya mbao.

Katika eneo la ukame lenye ardhi kavu na mawe, watu wawili waliovalia mavazi ya kitamaduni wanatembea wakielekea mti uliosimama pekee yake. Nyuma yao kuna udongo wa unyama uliokauka ishara ya athari mbaya ya ukame. Maandhari ni ya kusikitisha na inaonyesha hali ya ugumu ya maisha ya jangwani.

Mkono uliovalia glovu ya kijani kibichi, umeshika chupa ndogo ya kioo, iliyo na kimiminika sindano imeingizwa ndani ya chupa hiyo, ikionyesha utayarishaji wa kutoa dawa. Kibandiko kilichopo kwenye chupa kinaonyesha kuwa ni chanjo ya surua, matumbui na rubella, ikiwa ni chanjo hai. Sindano ina alama ya vipimo kwa usahihi wa kipimo cha dawa.

Mama ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga kwenye mapacha huku mhudumu aliyekuwa amevaa barakoa na koti la jano akimpa mtoto chanjo ya matone mdomoni, mtoto amefunikiwa kwa blanketi cheupe na kofia nyekundu zenye rangi ya kuvutia ,watu wengine waliovaa sare sawa wamesimama nyuma akifikia tukio hilo.

Katika kampeni ya afya, mhudumu wa afya wa kiume aliyevaa kizibao cha njano na vifaa vya kujikinga, anampatia mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni. Mama wa mtoto ameketi na anambeba mwanawe kwa makini wakati wa zoezi hilo. Watu wengine walio pia waliovalia vizibao vya njano wanashuhudia tukio hilo muhimu wa utoaji chanjo kwa watoto.

Mjengo lililo bomoka linaonekana katikati, huku wengine wakikusanyika juu ya na karibu nalo, baadhi ya wafanyikazi, waokoaji wakiwemo wazimamoto, waliovalia sare wanashugulika eneo hilo. Watu wengine wametazama tukio hilo kutoka mbali, au wamesimama kwenye sehemu zisiso salama. nyuma jengo refu la gorofa yenye rangi tofauti linaonekana.

Chupa nyeupe ya dawa yenye lebo iliyoandikwa vidonge vya cranberry kwa ajili ya UTI . Lebo hiyo pia ina msimamo pau na tarehe kuonyesha ni dawa iliyotolewa na duka la dawa. Chupa hii imezungukwa na chupa nyingine za dawa katika mazingira ya kitabibu.

Magonjwa mawili wakifanya sare za block pia za barakoa wanatunza mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashine ya uangalizi maalum. Mtoto amefunikiwa kwa blanketi na ameunganishwa na mirija ya matibabu. Waongozi wamevalia glovu nyoka na wanaonekana makini katika kazi yao. Mashine ya matibabu inaonyesha nambari nyekundu 36 na vifaa vingine vya kupinda. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vya kisasa vya matibabu.

Watu kadhaa wamekusanyika nje karibu na kituo kidogo cha kunawia mikono. Kituo hicho kina rangi ya buluu na kimeundwa kama chombo kubwa chenye bomba. Wawili kati yao, mwanamume na mwanamke, wanatumia kituo hicho kunawa mikono. Wote wamevaa barakoa za uso. Nyuma yao kuna kibanda kidogo cha mbao kilichoandikwa bango lenye maandishi agent . Mazingira yana udongo mwekundu na mimea ya kijani.

Kibanda cha asili chenye paa la nyasi na kuta za nguo za kahawia kimesimama kwenye eneo kama ile yenye udongo na mimea iliyo kauka, mlango wa kibanda imefunguliwa kidogo ukionyesha giza ndani, ndoo ya manjano imelala chini karibu na kichaka kikavu chenye nguo ya rangi yakaa chungwa iliyoning'inia mbali kidogo, kuna mti wa udongo yenye majani ya kijani anga lina bluu na mawingu meupe meupe.

Mtu ameshika mifuko miwili ya plastiki iliyojaa vidonge na chupa nyeupe ya dawa. Mfuko mmoja wa vidonge vina manjano na mengine ya vidonge vya rangi ya kahawia. Nyuma ya mifuko miwili ya unga nyeupe na unga ya kahawia pia imeshikwa. Sehemu ya koti la suti nyeusi na shati lenye miraba meupe na nyekundu inaonekana,

Mama akiwa amevalia kofia ya rangi ya kahawia na shati jeusi, anainama kumtunza mtoto wake mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mkono wake umefungwa na mikanda ya matibabu na anaonekana kumrekebishia nguo mtoto. Mtoto amefunikwa kwa blanketi. Nyuma ya mama na mtoto kuna kiti cha kijani na mashine za matibabu zilizowekwa.

Tunaona watu wawili wamesimama mbele ya choo cha nje chenye rangi ya buluu chenye maandishi fresh life na nembo ya jua. Mwanamke aliyevalia vazi ya buluu na mwanaume aliyevaa shati nyeupe na jeans ya buluu. Wote wanatabasamu na kutazama kamera. Eneo linaonekana kuwa katika mazingira duni, yenye barabara ya udongo na manyumba zilizowekwa mabati kwa umbali.

Tunaona mkono wa mtu ukiwa umeshika bidhaa kadhaa. Hizi zinaweza kuwa ni dawa ama virutubisho. Kuna chupa mbili ndogo nyeupe. Moja ikiwa na kifuniko nyekundu, lingine kifuniko nyeupe. Moja ikiwa na label nyekundu na lingine label ya nyekundu na kijani. Pembeni kuna kifuniko kidogo cha plastiki chenye vidonge vichache vya rangi ya kahawia. Pia kuna kijikaratasi cha njano kinachoonekana cha maandishi Immanuel Herbal Clinic .

Wanawake watatu wazee waliovalia mavazi ya kitamanduni yenye ngozi ya chui wameketi pamoja nje wakishiriki katika shughuli ya kijadi. Mmoja wao ameshikilia matawi ya mmea uku mwingine anaonekana akizungumza. Mbele yao kuna nguo zilizowekwa chini katika mandhari inaonyesha utamanduni wa mila za kiafrika.

Mkusanyiko wa vitu mingi zilizo tandazwa chini vionaoneka ni ya kutumika katika kimila ama za kienyeji. Kuna vitambaa viwili kimoja cheusi na kingine chekundu. Kimetandikwa chini kama msingi . Juu ya kitambaa hiki kuna sahani zilizo jaa vitu mbalimbali kama vile majivu mabaki ya sigara, makombora na vitu zingine sisizo eleweka pia kuna nazi mayai mawili mzizi wa mmea chupa ya plastiki yenye maji meusi na vikombe kidogo.

Mwanamke moja aliyevalia fulana nyeupe na barakoa, ameketi kwenye utulivu kwenye kiti akipokea shindano ya chanjo kwenye bega lake, muudumu wa afya anaye simama nakuvalia kizibao cha kazi, anatoa huduma hiyo kwa wakenya. Tukio hili linafanyika nje eneo yenye nyazi. chini ya hema iliyo pampwa na maumbo ya rangi mbalimbali, kwa sherehe ni kampeni ya afya ya uma.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na mistari miekundu ya buluu pamoja na miwani, ameshika matone ya dawa na kumwigiza mdomoni mtoto mchanga. Mama ya mtoto huyu amemshika mtoto wake akiwa amevalia kofia nyekundu na sweta ya rangi ya waridi. Wote wanaonekana makini na huo utaratibu wa kutoa chanjo au dawa. Nyuma yao kuna dawati la mbao na chupa ya dawa.

Upande wa mbele kuna watu wawili mmoja wao ambaye anaonekana kuwa ni mtaalamu wa afya ambaye amevalia nguo nyepesi na ana madigaga. Anakaa akimchunguza sikio la msichana huyu. Huu ni mandhari ya afya hasaa uchunguzi au upimaji wa maskio.

Naona mtaalamu wa afya, anaonekana kama nesi, akimpatia sindano mtu mwingine kwenye mkono wake wa juu, karibu na bega. Mtu anapokea sindano anaonekana amevaa kitambaa kichwani, na anajitayarisha kupokea matibabu. Kuna mwanaume mwingine anayeshuhudia tukio hilo nyuma yao.

Kuna chungu cha duara ambayo inaonekana kutoa moshi mzito unaopanda juu kutoka mdomoni mwake. Chungu hicho kina rangi mbili, sehemu ya kati ina rangi ya kahawia iliyokolea na sehemu ya juu ina rangi zingine nyeusi. Kuna mchoro zilizochongwa juu yake. Nyuma ya chunga chungu hichi kuna vyombo vingine vya udongo ambavyo vinaonekana wazi.

Naona chupa iliyo simama wima. Chupa enyewe Ina rangi ya kijani giza na ina kifuniko jeupe juu. Kuna lebo iliyo andikwa kwenye chupa inayo sema ngiru sugu fohania. Mandhari nyuma ya picha hii ni afifu na inaonekana kwa rangi ya waridi na nyekundu.

Hapa kuna mikono miwili ya mtu mmoja ambaye nikama ni daktari amevaa glovu na anashika mkono ya huyu mwingine ambaye nikama ni mgonjwa wa upele wa mkono au ngozi.

Kuna mtu anayeonekana amejifunika kabisa kwa vazi refu jeusi. Akisimama katika eneo la kame ardhi ni ya rangi ya nyekundu ya kahawia na nyuma yake kuna miti mikavu isiyo na majani inayoashiria hali ya ukame na janga. Chini katika miguu yake kuna mifugo ambayo ni kama yamekufa kwa sababu ya njaa.

Hapa kuna takribani ya watu nane mpaka kumi ni kama ni kituo cha afya ya kuzalisha watoto ,kuna mama aliyekaa chini anabeba mtoto na kando yake kuna watu ambao wanamwangalia na kumpa mawaidha jinsi ya kushughulika na mambo yao ya uzalishaji na mambo kaa hiyo.

Inavyoonekana kuna ajali kubwa ambayo imetokea, ambayo ni lori imegongana na lori ya mafuta, kuna watu ambao wanakaa kuiangalia kwa umbali ambapo pia kuna wanaong'ang'ana kuizima moto huu, moto huu inakaa kuendelea na kukita kwelikweli.

Huu ni kituo wa kupigwa chanjo. Hapa kuna wanawake watatu, mmoja amekaa chini ambaye anapigwa chanjo, mwinngine anakaa kumdunga hio chanjo na amemshika katika mkono wake wa kushoto. Aliye nyuma anaangalia inayotendeka.

Inaonyesha sanduku la bidhaa au kijisanduku cha dawa ambayo ni ya rangi ya machungwa. Kwenye sanduku hili limeandikwa maneno makubwa CBD pain cream na pia Madetra CBD Md juu. Inaonyesha uzito ma milingramu mia mbili pia inaonyesha uzito wa, pia inaonyesha maneno mengine kama deep relieve na fast acting .

Kuna mtaalamu wa afya ambaye labda ni nesi ama ni daktari akikaa kumhudumia mtoto mdogo. Mtaalamu huyo amevaa sare za bluu na ana stethoscope shingoni. Mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo aliyezaliwa anaonekana kuwa amelala kitandani. Mandhari inaonekana kuwa ni hospitali.

Hii ni mandhari ya hospitali ambayo ni ya hema kuna vitanda vya hospitalini kadhaa wa kadhaa ambavyo zimewekwa katika foleni tatu. Upande mmoja hamna watu, upande wa katikati na mwisho kuna wagonjwa. Kunaye mtu katikati ambaye ni anakaa nesi ambaye anawahudumia wagonjwa hawa.

Ni tukio la utoaji huduma wa afya ambapo mfanyakazi wa afya anampa mtoto mchanga aliebebwa na mamake anayeweza kuwa mamake chanjo mdomoni. Inaonekana kama tukio la kliniki ikitiliza umuhimu wa afya wa watoto wachanga.

Picha inaonyesha mwanaume mmoja amevaa nguo ya njano yenye mistari ya usalama na shati ya blue . Amasimama mbele ya jengo dogo linaonekana kama choo cha nje. Kulia kuna uzio wa mbao au wasimiti na juu kuna chupa ya plastiki ambayo inaonekana kuwa ni maji ya kunawa mikono.

Kuna mwanamke mzima anaonekana kuwa daktari au mtaaluma wa afya amevaa koti jeupe anamshika na kumchunga mkono mtoto mdogo ambaye anamwangalia kwa makini mtoto huyo ameshikwa na mamaake mkononi linaonekana ni katika mazingira ya kliniki au kituo cha afaya ambayo mtaalamu huyo anamptia huduma au uchunguzi mtoto huyo.

Picha hii inaonyesha vichupa kadhaa vidogo vinavyoonekana kuwa vyenye bidhaa vya kuweka madawa. Kuna sindano kando yake na kuna mask ya kuvalia kwa uso ili kujikinga na upepo, haswa huvawa na madaktari.

Inaonyesha eneo lililo kumbwa na mafuriko makubwa, maji mengi yenye rangi ya kahawia na imefunika ardhi na kufikia hadi sehemu za juu ya nyumba, baadhi ya nyumba zinaonekana zikiwa zimezama kabisaa, huku paa zote tu ndizo zinazo chomoza juu ya maji.

Kwenye picha tunaona mtu amevaa kofia ,koti na suruali ya rangi blue akiwa ameshika kifaa ambayo inaonekana kuwa ni dawa ya kuulia wadudu. Mtu huyu anaoneka kuwa anatumia kufukuza wadudu katika eneo la majani. Mtu huyu anaonekana kufanya kazi yake kwa umakini.

Hapa anayekaa chini ni mwanamke. Amekuwa ameinama kidogo. Na mikono miwili ya mtu mwingine imewekwa juu ya kichwa chake. Anashikilia kifaa chembamba kinachoelekeza karibu na mdomo kichwa cha mtu huyu. Inakaa ni kama ananyolewa nywele kiasi kidogo upande wa kando wa nywele kichwa chake.

Hivi ni chupa mbili ndogo vya viio venye vifuniko vya bluu. Kila chupa lina label nyeupe ya maandishi ambayo hayafahamiki vizuri. Ila kuna maneno kama vile Measles, Mumps na Rubella virus . Haya ni madawa za chanjo ambayo hupewa binadamu

Daktari wa meno au msaidizi wake akiwa amevalia mavazi ya bluu na ya kitabibu, barakoa nyeupe ya kinga ya uso. Akifanya usafi au matayarisho kwenye kiti cha meno. Kiti hicho kina rangi ya kijani kibichi iliyokauka na kuunganishwa na vifaa mbali mbali vya meno, ikiwemo beseni ndogo ya kuoshea mdomo na vifaa vya kuchunguzia. Mbele yake, kuna screen ya kompyuta, saa za ukutani na televisheni iliyounganiwa ukuta. Ukuta wa rangi ya kijani kibichi na sakafu inayonekana kuwa ya mbao.

Mkusanyiko wa dawa za asili umepangwa mbele ya chati ya anatomia ya binadamu. Bidhaa hizo kama vile Deja, Gambiwe na Lekine ziko katika vifunganisho vya maumbo na rangi tofauti. Lebo zao zinaelezea kuwa zinatibu matatizo mbalimbali kama kusinya kwa umbile na kuondoa maumivu. zikiwa ni bidhaa za miti shamba.

Ndani ya wadi ya hospitali, mgonjwa mmoja mwanaume ameketi kwenye kitanda, akiwa ameinamisha kichwa na kushika uso kwa mkono, akionyesha uchovu au huzuni. Chumba kina vitanda viwili na mgonjwa mwingine amelala akiwa amejifunika shuka nyeupe. Vifaa vya matibabu kama vile mtungi wa oksijeni viko pembeni katika mazingira ya wadi ya wagonjwa.

Mganga wa kienyeji ameketi katikati ya zana zake za kazi, ilizotandazwa juu ya vitambaa vyekundu na vyeusi, miongoni na vitu hivyo ni pamoja na pembe ya wanyama, kitabu kikubwa kilicho funguliwa, vioo na chupa zingine zenye dawa ya aina mbalimbali, pia kuna shanga mizizi na kifaa kutikisa mikononi mwake, katika mandhari yaliyo ashiria uganga wa jadi.

Aina mbalimbali za virutubisho vya afya kutoka kampuni ya maxima, zimepangwa kwa pamoja. Kila kisanduku kina muundo wa kipekee na rangi tofauti, kama vile buluu kwa mezamax. kijana kwa max testcare na zambaru kwa lathercare. Vifungaznisho zina picha vya viungo vya mwili ya kuhusiana, kuonyesha matumizi maalum ya kila bidhaa.

Ndani ya chumba cha hospitali, muuguzi mmoja anahudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chake kidogo. Muuguzi huyu amevaa kofia ya maua na barakoa, kwa nyuma muuguzi mwingine anazungumza na mama mjamzito aliyesimama, chumba kina vifaa vya matibabu na televisheni ukutani, katika mazingira ya wadi na wazazi.

Madaktari na wahuguzi wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji ndani ya chumba cha oparesheni. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo suti za blue, kofia za nywele, baadhi zikiwa na michoro na barakoa za uso. Wanatumia vifaa vya matibabu na wanajitayarisha au wanafanya upasuaji kwenye mgonjwa asionekane vizuri chini ya shuka za kijani. Kuna skrini za ufuatiliaji na taa za upasuaji zilizoning'inia juu.

Ndani ya chumba cha upasuaji madaktari bingwa walio valia mavazi ya kijani wamezunguka mgonjwa wakifanya upasuaji kwa makini. Wanatumia vifaa maalum vya upasuaji huku wengine wakitazama kwa umakini. Chumab kina vifaa vya kisasa vya matibabu ikiwemo taa kubwa na spring . Katika mazingira ya kitaaulum na usafi wa hali ya juu.

Kunaye mwanaume ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa tiba ya viungo ambaye anasaidia mwanamke kunyoosha mguu wake ,ameshikilia mguu wa mwanamke na kunyanyua juu ikiwa ni sehemu ya matibabu ,mwanaume amevaa fulana ya kijivu na anaonekana kuwa makini katika kazi yake mwanamke amelala kwenye kitanda cha matibabu na amejifunika shuka lenye rangi ya nyekundu.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe, barakoa na miwani, anaandaa chanjo kwa makini mkubwa. Anatumia sindano kuvuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya chanjo, huku watu wengine wakionekana wakisubiri kwa nyuma, katika tukio la utoaji wa chanjo kwa umma.

Tunaonana na mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga, mavazi jeupe la kuzuia kemikali, glavu za blue na buti za raba. Ananyunyizia dawa shambani, amebeba mtungi wa kunyunyizia mgongoni mwenye rangi ya chungwa na anatumia bomba refu kuelekeza dawa kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari. Mazingira ya shamba yanaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Katika kijiji kinachoonekana kuathiriwa na mafuriko, watu wamejazana kwenye boti mbili ndefu, zinazopitana kwenye maji ya udhurungi. Wengi wa wasafiri hawa wamevalia fulana nyekundu, inayoidhirisha kuwa huenda ni wahudumu wa shirika la msaada. Nyuma yao nyumba za kienyeji zimezingirwa na maji huku miti ya migomba ikistawia kando kando. Anga la samawati na mawingu meupe inatofautiana na hali ya mafuriko ilioko ardhi hii.

Mhudumu wa afya anaonekana kuandaa sindano pengine la chanjo. Yuko mbele na amevaa vazi la kazi ya rangi ya njano na bluu pamoja na kofia. Anaonekana makini kwa kazi yake. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyekundu na mazingira yanaonekana kama ya kliniki.

Mwanaume ameketi karibu na kifaa cha kumtunzia mtoto mchanga hospitalini. Akimshika kwa upole kupitia dirisha la incubator. Mtoto amefunikwa kwa kanga yenye rangi za kuvutia. Pembeni kuna kifaa kingine chenye mtoto mwingine aliejifunika vizuri akionekana kulala. Mimba vinamwangaza hafifu na mazingira ni ya uangalizi maalum wa watoto wachanga. Hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati au wanaohitaji uangalizi wa karibu wa kiafya.

Kisanduku cheupe cha dawa ya tembe ya Azithromycin yenye miligramu 500 yenye jina la kibiashara 500. Kando ya kisanduku kuna kasha la vidonge na baadhi ya vidonge vya rangi ya manjano vikiwa vimetolewa. Kasha lingine limesimama likihamisha vidonge vitano vilivyofunganishwa kwenye karatasi ya rangi ya kifedha.

Katika chumba cha mazoezi Daktari wa vungi anamsaidia mginjwa kufanya mazoezi yake ya viungo. Wote wawili wamepiga magoti kwa sulia ya rangi mbali mbali na daktari anamshikilia. Mgonjwa anaonekana kujitahidi. Kwa nyuma kuna vifaa vya usaidizi vya kutembea kama vile kigai cha magurudumu na visaidizi vya kutembelea.

Mkono iliyovalia glovu za kijani inashikilia chupa ndogo ya chanjo ya homa ya majano na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Chupa ya kioo ina label nyeupe yenye maelezo ya chanjo. Hii inaonyesha kwa karibu maelezo ya daktari ama muuguzi kabla ya kumdunga mtu chanjo.

Haya ni madawa ya vidonge yanayoitwa Azithromycin 250 . Jina la dawa lenyewe ni Azithromycin Tablets . Kuna pakiti tatu za dawa zilizonyesha sehemu za mbele ya upande. Mbele ya masanduku hayo kuna pakiti mbili za vidonge zenye vidonge vya rangi ya machungwa. Ikiwa kwenye plastiki inaonekana maelezo ya dawa.

Mkono imefungulia vifurushi kadhaa vyataulo vya kiti ambavyo vimefungwa kwa mipira na kuwekwa juu ya meza yenye rangi ya machungwa. Vifurushi hivi vina rangi ya blue na waridi na vina maandishi ya Kiingereza sanitary pads ama kilele za usafi. Kuna alama ya miss mbo pau na maelezo ya matumizi kwenye vifurushi.

Hapa kuna safu za vichupa za chanjo. Label zilizo kwenye vichupa vimandikwa kwa lugha ya kireno. Na vinasemekana vaccine febre emerala, ambayo inamanisha chanjo ya homa ya manjano. Ni vichupa vidogo vya kioo vyenye vifuniko vya rangi ya manjano.

Chupa ndogo ya kioo ina chanjo ya ugonjwa wa polio iliyojulikana kama jina Poliovac . Ina mfuniko wa rangi wa waridi na ina kimiminika cha rangi ya pinki ndani yake. Lebo yake nyeupe ina maelezo muhimu, ikionyesha kuwa ni chanjo ya polio ya aina ya kwanza, ya pili na ya tatu. Pia ina alama maalum ya kufuatilia joto na maagizo ya kuitikisa vizuri kabla ya matumizi.

Tunaonana ni mwanamke aliye valia nguo ya kijani na kichwani amfunga kitambaa cha rangi ya zambarua, akinawa mikono kwa maji safi yanayo tiririka kutoka kwenye bomba lililowekwa kwenye ukuta wa zenge, ametabasamu kwa furaha, jambo linaloashiria kuridhika wa dhima hiyo ya maji, mazingira ya eneo yanaonekana kuwa ya vijijini, na hii inaonyesha umuhimu wa maji safi kwa jamii.

Mhudumu wa afya aliyevalia jezi nyekundu lenye alama jeupe ya msalaba mwekundu amejikita akimchunguza mgonjwa. Makini yake yote yameelekezwa kwa mkono ya mgonjwa akionyesha umakini mkubwa wa kitaaluma. Mgonjwa mwanamke mwenye kilemba nyekundu kichwani anabeba mtoto ambaye ndiye anayehudumiwa.

Ndani ya chumba cha kliniki ya watoto, muuguzi aliyevaa sare za kazi, miwani na stethoscope anamhudumia mtoto mchanga kwa makini. Mama mtoto aliyevaa hijabu ya manjano anambeba mwanawe na anatazama kwa karibu wakati muuguzi akimpa huduma kwenye mguu lake. Mazingira ya chumba ni ya rafiki kwa watoto na kuta zake za mbarua zimepambwa vibandiko vya katuni.

Tunaona tukiwa na utoaji wa chanjo au huduma za afya za umma. Watu kadhaa wakiwemo wazee wamekusanyika katika eneo wazi. Baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, mwanamke mmoja aliye vaa kilemba na barakoa anapokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliye vaa shati jeupe na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna bango refu lenye ujumbe wa kiingereza protect yourself from covid-19 na maelezo ya kujikinga. Bango pia lina nembo la UN, UNICEF na WORLDBANK zikionyesha ushirikiano wa kimataifa.